Wanaume kwa wanawake ambao ni wanafunzi wa elimu ya watu wazima, baada ya kupewa mafunzo ya kina sasa wanafanya mazoezi ya vitendo, ili kuhakikisha wana maarifa ya kutosha yatakayowapa tija na thamani kubwa huko mtaani.

Wanaume kwa wanawake ambao ni wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wakiwa wanajifunza sasa kwa vitendo baada ya kupokea maelekezo ya kina ili kuhakikisha wanatoka na ujuzi wa kutosha.

Wanaume kwa wanawake, ambao walikosa fursa ya kupata elimu wakiwa watoto wadogo na sasa wamejipatia nafasi nyingine ili kuhakikisha wanayapata maarifa yote ambayo wanayahitaji.

Wanawake na wanaume wameketi darasani katika shule ya elimu ya watu wazima, wakiendelea kupewa maarifa na mwalimu aliyesimama mbele yao, yatakayowasaidia kwenye maisha yao ya kila siku.

Ndani ya duka ambalo linauza vitabu mbalimbali, amefika mwanamke anaangalia kwa makini ili kuweza kukipata kile ambacho amekifuata, na kwenda kujiongezea maarifa zaidi.

Muonekano mzuri wa nje wa shule ya chekechea, ukiwa umepambwa Kwa ukoka na vifaa mbalimbali vya michezo huku madarasa yakiwa yamekwenda juu Kwa gorofa moja.

Muonekano wa nje wa mazingira ya shule ya chekechea, ukiwa kumewekwa vifaa mbalimbali vya michezo, ambavyo vinawavutia wanafunzi kila asubuhi kuamka na kuwahi kuja shuleni.

Mwalimu ambaye ni mbobezi na mtaalamu mwenye uzoefu wa kutosha kwa kazi ya ualimu, hasa wa somo la hisabati katika shule ya msingi, akiwa amesimama mbele ya wanafunzi, wakati ambapo anaendelea kuwafundisha.

Chumba cha darasa katika shule ambacho kimepangwa vizuri, meza na viti vilivyoundwa kwa mtindo wa kisasa wakati ambapo wanafunzi wanasubiriwa kuingia na kuendelea na masomo yao.

Muonekano wa mazingira ya nje katika shule ya msingi, ukiwa umepambwa kwa ukoka mzuri wenye kijani kibichi pamoja na rangi tofautitofauti za vifaa vya michezo ambavyo watoto wanavipendelea sana, na ndio sababu inayowafanya kuwahi shuleni kila siku.

Wanafunzi wa shule ya msingi wameketi darasani kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa mbao, wakati wakimsikiliza kwa umakini mwalimu wa kiume ambaye amesimama mbele yao.

Katika ofisi ya mwalimu wa shule ya msingi, zimewekwa faili tofauti tofauti ambazo ndani yake zina taarifa zote muhimu kwa kila mwanafunzi endapo itafika wakati wote wamehitimu masomo yao.

Ndani ya chumba cha darasa katika shule ya sekondari, ambapo kimewekwa madirisha matatu, ili kuhakikisha kunakuwa na mwanga wa kutosha, pamoja na samani za meza na viti, kwa ajili ya wanafunzi kuketi na kuendelea na masomo yao.

Ndani ya duka linalouza vitabu mbalimbali kwa ajili ya shule za sekondari, kimewekwa kitabu kwa ajili ya wale wanafunzi wanaosoma mchepua wa sayansi ili kuweza kujiongezea maarifa zaidi.

Ndani ya chumba cha mitihani ya mwisho, wanafunzi wa shule ya sekondari, kumejaa wasimamizi wanaume kwa Wanawake ili kuhakikisha swala hili linamalizika na hakutakuwa na changamoto yoyote.

Darasa ambalo linapatikana kwenye shule ya sekondari, limesafishwa vizuri na kupangwa katika ubora unaohitajika ili kuwapa wanafunzi nafasi ya kuendelea na masomo yao.

Wasimamizi wawili wa mitihani katika shule ya sekondari wamesimama nje wakiifunga vizuri ili kuhakikisha inavyosafirishwa inaenda na kufika salama mahali husika.

Ndani ya chumba cha kulala wasichana wa shule ya sekondari, wakiwa wamesafisha mazingira na kuvitandika vitanda vizuri, huku meza na kiti ambavyo wanavitumia usiku kwa kijisomea vikiwa vimewekwa kando.

Mwanafunzi ambaye ni mdadisi na mchunguzi wa kila somo ambalo anafundishwa amemfata mwalimu wake kwenye ofisi, ili aendelee kumuuliza maswali mbalimbali na kujiwekea nafasi nzuri ya kufanya masomo yawe rahisi kwake.

Ndani ya chumba cha darasa katika shule ya sekondari, wanafunzi wameketi kwa utulivu na umakini wa hali ya juu wakati wakiendelea kuifanya mitihani yao ya kumaliza muhula wa kwanza.

Walimu na wafanyakazi katika shule ya sekondari wakikabidhiana vyeti na tuzo baada ya mwaka kuisha, uliokuwa na kazi nyingi na sasa wamehitimisha kwa ushindi mkubwa.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu (wanawake kwa wanaume) wameketi darasani kwa utulivu, wakiendelea kumsikiliza mkufunzi anayewapatia maarifa tofautitofauti yatakayo wasaidia hata kwenye maisha yao ya baadaye.

Wanaume na wanawake wengi ambao ni wanafunzi wa vyuo vikuu wamejaa darasani, wameketi kwa utulivu wakati wanaendelea kumsikiliza mkufunzi aliyesimama mbele yao.

Vijana wakiume kwa wakike wakifurahi siku ya mwisho ya mahafali ya kumaliza elimu ya vyuo vikuu, huku wakizirusha kofia zao na kutabasamu kwa wingi.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wameketi nje ya darasa nyakati za jioni wengine wakiperuzi na kudadisi kupitia simu janja, huku baadhi ukiendelea kufanya utafiti kwa kupitia kompyuta mpakato.

Ndani ya ofisi ya mkufunzi wa elimu ya vyuo vikuu, ameketi akiwa na furaha tele kwenye uso wake, wakati ambapo akiendelea kujadiliana mambo mbalimbali na mzazi ambaye amefika.

Wanawake kwa wanaume vijana wamejaa ndani ya chumba cha darasa, wakati umakini wao muda wao na uaminifu wao wote, wameuweka kwa mkufunzi aliyesimama mbele yao wakati akiwafundisha na kuwapa maarifa ya kina katika chuo hiki kikuu.

Wanafunzi wa chuo cha elimu ya vyuo vikuu, wameketi darasani ambapo zimefungwa taa, ili kuhakikisha wanapata mwanga wa kutosha, wakati wanaendelea kuifanya mitihani yao.

Wanafunzi ambao wanasoma shule ya msingi wameketi darasani kwenye madawati chakavu, wakiendelea kumsikiliza kwa umakini mwalimu aliyesimama mbele yao, ili kuhakikisha wanafanya vizuri kwenye mitihani.

Wanafunzi wa kike na wa kiume ambao wanasoma elimu ya vyuo vikuu wameketi na baadhi wamesimama, wakati wakiendelea kufanya utafiti kupitia kompyuta mpakato iliyopo mezani.

Mkufunzi ambaye amebobea na ni mzoefu mkubwa kwenye kazi ya kuwafundisha wanafunzi wakike na wakiume katika chuo kikuu amesimama mbele yao akiendelea na kazi hii ambayo anaipenda na kuieshimu.

Darasa kubwa la elimu ya vyuo vikuu limejaa meza na madawati ya kisasa yaliyochongwa kwa kutumia mbao, huku wanafunzi wachache wakiwa wameketi wakati wakiwa wanaendelea na masomo yao ya kila siku.

Wanaume pamoja na wanawake ambao ni wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu, wamejaa kwa wingi ndani ya chumba cha darasa, wakati ambapo wanaendelea kupata maarifa kutoka kwa mkufunzi aliyesimama mbele yao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wameketi ndani ya darasa, wakiendelea kufanya utafiti kuhusiana na vifaa ambavyo vipo mezani, ili kuhakikisha wanajipatia ujuzi wa kutosha kabla ya kuingia mtaani kuanza kazi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wametoka njee wakiendelea na mazoezi ya vitendo, ili kuhakikisha wana jipatia ujuzi wa kutosha kabla ya kuhitimu kuingia mtaani na kuanza kazi.

Wanafunzi wengi wa chuo cha ufundi ambao wamejikita kwenye masuala ya utengenezaji na usanifu wa vitu mbalimbali wapo darasani wakati ambao wanaendelea na masomo yao ya kila siku.

Wanafunzi ambao wanasoma chuo cha ufundi wameketi darasani wakiendelea kufanya mazoezi ya vitendo, ili kujihakikishia wanapata uzoefu na ujuzi wa kutosha kabla ya kuhitimu.